Tunaweza kumuona muuguzi akimchunguza mgonjwa wadini. Utunzaji wa watoto au utunzaji wa watu wazima huzingatia mahitaji ya kipekee ya afya ya watu wazima ikiwa ni pamoja na wale walio na hali zinazo husiana na umri na ulemavu . Sehemu hii inajumuisha huduma nyingi zinazo lenga kukuza ustawi, kudhibiti magonjwa sugu na kushughulikia maswala ya afya yake aikili maalum kwa wazee.

Hiki ni chumba cha kulala ambapo mama na mtoto wake mchanga wa kike wameketi kwenye kitanda chao chini ya neti ya kulala na wanatabasamu. Juu ya kitanda kuna blanketi mbili, moja ina rangi ya samawati, nyekundu na nyeusi na nyingine ina rangi ya kahawia, nyeupe na nyeusi. Chumba chao cha kulala hakijapangwa vizuri.

Naona lori jeupe ambalo limepambwa karibuni. Lori limesaidia katika kufikia afya ya jamii ambayo ni mbinu madhubuti ya kuboresha afya na ustawi wa jamii mahususi kwa kutoa elimu lengwa, rasilimali na usaidizi wa kushughulikia masuala ya afya na kukuza uzuiaji wa magonjwa.

Naweza kuona picha za meno ya mtu. Baadhi ya meno yanaonekana kutodumishiwa vizuri. Afya ya meno unajumuisha ustawi wa meno, fizi na miundo mingine. Huruhusu watu binafsi kufanya kazi muhimu kama vile kula, kuzugumza na kushirikiana bila maumivu.

Naweza kuona daktari wa meno ambaye anaangalia meno ya wagonjwa. Afya ya meno ni hali ya kinywaa, meno na muundo wa kikomo uso, ambayo huwawezesha watu binafsi kufanya kazi muhimu kama vile kula, kupumua na kuzungumza. Inajumuisha vipimo vya kimwili na kisaikolojia ikiwa ni pamoja na uwezo wa kutasamu, ushirikiano na kueleza hisia kwa kujiamini na bila maumivu au usumbufu.

Ninaweza kuona ofisi ya daktari wa meno ambayo ina vifaa vyote vinavyohitajika ilikutibu meno yako. Afya ya meno inajumuisha ustawi wa meno, ufizi na miundo mingine, kuruhusu watu binafsi kutekeleza majukumu muhimu kama vile: kula, kuzungumza na kushirikiana bila maumivu.

Ninaona uso wa mtu ambaye ana meno meupe na safi, meno yamepangwa vizuri, inaonekana kwamba ametunza meno yake vizuri kama alivyoshauriwa na daktari wa meno, anatabasamu na ana pua yenye ncha kali.

Ninaweza kuona daktari wa meno ambaye anangalia meno ya mgonjwa. Afya ya meno ni hali ya kinywa na meno ambayo huwawezesha watu binafsi kufanya kazi muhimu kama vile kula, kupumua, na pia kuzungumza. Pia inajumuisha vipengele vya kisaikolojia kujiamini na uwezo wa kushirikiana bila usumbufu au aibu.

Ninaweza kuona madaktari wawili wa meno wakiangalia meno ya mgonjwa. Afya ya meno inarejelea hali ya meno, ufizi na mfumo wa jumla wa mdomo uso, unaojumuisha uwezo wa kuzungumza, kutabasamu na utendaji mwingine bila maumivu au usumbufu. Ni kipengele muhimu cha afya kwa ujumla kuathiri, kustawi wa kimwili na kiakili pamoja na mwingiliano wa kijamii.

Haya ni meno ya mtu ambaye yanaonekana meupe na safi. Afya ya meno inajumuisha: ustawi wa meno, ufizi na mfumo mzima wa mdomo uso. Inahusisha kudumisha kinywa chenye afya bila magonjwa na kuoza kupitia mazoea kama vile kupiga mswaki mara kwa mara.

Ninaona jengo ambalo linaonekana kuharibiwa na kutelekezwa. Eneo hilo linaonekana kama lilifurika kwa sababu kuna maji kila mahali. Dharura na kukabiliana na maafa inahusisha seti iliyoratibiwa ya hatua zinazochukuliwa baada ya tukio, ili kupunguza athari zake, kulinda maisha na kurejesha hali ya kawaida.

Hawa ni waokoaji kwenye boti ya okoaji baharini. Ndio watu wa kwanza kujibu dharura iliyotokea kwenye maji kwa mfano mtu kuzama. Waokoaji hawa wanafundishwa huduma ya kwanza ili waweze kumsaidia aliyejeruhiwa kabla ya gari la wagonjwa kuja.

Naweza kuona ambulance ambayo ni nyeupe ina herufi nyekundu na msalaba wa samawati mbele ya gari. Gari ina king'ora juu yake ambacho ni samawati na nyekundu, Ambulance kawaida hutumika wakati kuna kuibuka kwa mtu aliyejeruhiwa mahali fulani. Hutumika kuwasafirisha watu hospitalini.

Pipa la taka ambalo limejaa sana liko mbele ya jengo na pia kuna taka taka zilizo tawanyika kila mahali chini. Mazingira yanaonekana kuwa machafu na yasiyo pendeza kwa macho.

Hiki ni kifaa cha matibabu ambacho watu wenye matatizo ya kusikia hukitumia ili kusikia vizuri. Vifaa vya matibabu hurejelea vifaa zana na zana zinazo dumu zinazotumika katika mipangilio ya huduma ya afya kwa ajili ya kutambua, kufuatilia na kutibu wagonjwa vifaa vya matibabu kwa upande mwingine ni vitu vinvyoweza kutumika au vinavyotumiwa katika huduma ya wagonjwa.

Ninamwona nesi akimchunguza mtoto aliyeshikwa na mama ambaye anaaminika kuwa mama mzazi . Hii ni udaktari wa watoto ambayo ni tawi la dawa linalojishughulisha na huduma za afya na matibabu kwa watoto wachanga , watoto na vijana kutoka kuzaliwa hadi miaka kumi na minane.

Tunaweza kuona daktari akimtibu mtoto. Madaktari wa watoto ni tawi la dawa linaloshugulikia na afya ya matatibabu ya watoto wachanga, watoto na vijana wanaobalehe tangu kuzaliwa hadi umri wa miaka kumi na nane.

Naona mchezaji akiwa chini ameshika mapaja na anaonekana anaumwa. Dawa ya michezo ni tawi maalum la dawa ambalo huzingatia kuzuia utambuzi, matibabu na ukarabati wa majeraha yanayohusiana na michezo na shughuli za mwili.

Hii nimamshine inayosaidia watu kunyanyua vyuma ili kujenga au kurejesha misuli. Dawa ya michezo ni tawi maalum na dawa ambalo huzingatia kuzuia utambuzi matibabu na ukarabati wa majeraha yanayo husiana na michezo na shughuli za mwili. Inachanganya maarifa ya matibabu na ya sanyansi ya mazoezi na inalenga kuboresha utendaji wa wanariadha huku ikipunguza hatari ya majeraha.

Mimea ya kijani na yenye afya inastawi shambani. Mazao yanaonekana yamejaa katika sehemu moja. Majani ya mimea hii inaweza kutumika kama dawa za jadi kutibu aina mbali mbali za magonjwa.

Hii ni bustani iliyojaa mimea kwa dawa za jadi. Dawa asilia ni neno pana linalojumuisha mazoea tofauti ya afya, mikabala maarifa na imani kulingana na tamaduni za kiasili na kupitisha kwa vizazi.

Hii inaonekana kama mimea ambayo hutumiwa kama dawa ya jadi. Inajumuisha, maarifa, ujuzi na mazoea kulingana na nadharia, imani na uzoefu wa asili wa tamaduni tofauti zinazotumiwa kudumisha afya, kuzuia, kutambua na kuboresha au kutibu magonjwa ya kimwili na ya akili.

Hii inaonekana kama mmea ambayo hutumiwa kama dawa ya ajali, tamaduni za kiasili zinaamini kuwa hutumiwa kudumisha afya, kuzuia, kugundua, kuboresha au kutibu magonjwa ya mwili na ya kiakili.

Hii inaonekana kama mmea ambayo hutumiwa kama dawa ya jadi. Inajumuisha maarifa, ujuzi na mazoea kulingana nadharia, imani na uzoefu wa asili wa tamaduni tofauti zinazotumiwa kudumisha afya, kuzuia, kutambua na kuboresha au kutibu magonjwa ya kimwili na ya akili.

Tunaweza kuona mmea unaotumika kama dawa. Dawa asilia inajumuisha maarifa na mazoea kulingana na nadharia, imani na uzoefu wa asili wa tamaduni tofauti zinazotumiwa kudumisha afya na kutibu magonjwa ya mwili na akili.

Naweza kuona mmea unaotumika kama dawa ya kienyeji. Dawa asilia ni neno pana linalo jumuisha mifumo mbalimbali ya uponyaji kulingana na maarifa asilia, desturi na imani zinazopitishwa kwa vizazi. Mara nyingi hujumuisha tiba za mimea, wanyama na madini pamoja na matibabu ya kiroho, mbinu za mwongozo na mazoezi yanayotumiwa kwa uchunguzi, kuzuia na matibabu ya magonjwa.